Uwanja wa ndege wa diani kupitia dirisha. Ishara wima inasomeka Kwaheri Diani. Nyuma yake kuna lami inayo inayoonekana kama barabara ya kupitia ndege, na miti na majengo machache kwa mbali chini ya anga lenye mawingu ya rangi ya samawati.

Meli kubwa ya abiria iitwayo Westerdam kutoka Rotterdam ikiwa baharini. Mtu aliye sare ya rangi ya machungwa na barakoa anaonekana akiangalia meli hiyo kutoka kwenye chombo kidogo kilicho karibu. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu na bahari ni tulivu kiasi.